Huyu ni daktari ako kwenye maabara ya kupima ugonjwa mbalimbali. Hapa nadhani mtu alienda akiwa mgonjwa kisha amempima anampea dawa kulingana na ugonjwa yake.

Hapa naona ni mashini ya kukamua ng'ombe. Naona zimedungwa kwenye matiti ya ng'ombe ili itoe maziwa kisha kuna kacontainer ama kuna mahali maziwa inaenda.

Mama huyu anakamua ng'ombe naona mkono yake moja ameshika hiyo kitu anatumia kuikamua huyu ng'ombe anakamua akicheka akiwa na furaha teletele.

Huyu mkulima anakamua. Naona ameweka ndoo yake ya kukamua chini, alafu anatumia mikono miwili kukamua ng'ombe. Baadaye atapeleka maziwa yake kwa nyumba.

Huyu mkulima anatumia mashini ya kukamua ng'ombe kukamua hizi ng'ombe. Huyu ni kama mkulima anatumia hela zake kukamua ng'ombe na tena naona amefunga mguu ni kama ng'ombe hawa wanasumbua.

Huyu mkulima amekuja kwa shamba yake, kisha amesimama akiangalia kama ndizi zake zimekomaa, ili akuje akate halafu achukue kwa soko apate pesa.

Ndizi hizi naona zimepandwa kwenye nyumba ya kitalu. Wamepandwa kwenye hiki nyumba ili kuzuia mwangaza mingi kuingia kwenye hiki nyumba.

Hawa naona ni wakulima, naona wametumia vitungwi vya kubeba maziwa kisha wanaitembeza kwa duka fulani fulani kuwapea maziwa.

Huyu mkulima mama anakamua ng'ombe kisha ndoo yake ya kuweka maziwa ameweka chini na hivyo basi pia amefunga mguu za ng'ombe na kamba kisha atamaliza kukamua na atoe baadae.

Huyu mwenye ako kwa hii picha, naona amebeba kilioitwa kwa Kiingereza ati milk jam . Huyu amebeba hii tanki ya maziwa, nadhani anapeleka maziwa kutoka mahali wanakamua kwenda soko, ndiyo maana amekuja hapa akitaka kutoroka.

Hawa wanapima maziwa, naona wameweka kichungi kwenye hii mashine ya kupima kilo ya maziwa ili ule uchafu ama vitu chafuchafu yenye iliyokuwa kwa maziwa zinabaki hapo kwa kichungi halafu maziwa inaenda ikiwa safi.

Huyu mkulima analisha ng’ombe alafu analisha akiwapea kidogo kidogo inawatosha kwa wakati unaofaa. Kisha baadae, atawapea maji.

Hii ni shamba ya mtu. Naona amepanda ndizi mingi. Hizi ndizi pia ndani yao imepaliliwa vizuri kumaanisha huyu mkulima anataka mapato mazuri.

Hii ni shamba ya ndizi, naona huyu mkulima amepanda ndizi yake kwenye laini nyororo kisha amechukuwa kakijiti ya kusaidia ndizi isianguke wakati imezaa.

Mkulima huyu ako na ng'ombe na naona ni ng'ombe za gredi. Anawapea chakula kisha baadaye atawapeleka kwenye mahali pa kukamua, atazikamua.

Huyu anakamua ng'ombe. Anatumia mkono mmoja kukamua ng'ombe na ameweka jagi kisha maziwa inatiririka ikienda kwa hiyo jug .

Hizi ni ndizi. Naona zimeiva sana na zinatakikana zikulwe. Mtu mgonjwa anaweza kula ndizi ndio apate nguvu tena zaidi. Ndio maana naona ziko hapa kwa picha.

Huyu ni mkulima mwenye ako kwa shamba yake. Alienda kuangalia vile vitu anaye alipenda zinakaa ama hii ndizi vile iko na anafurahi akiiona.

Banana hizi naona zimekua vizuri sana juu zilikuwa na afya njema, sasa naona huyu mwenye shamba anaenda kuuza hizi ndizi ndio apate pesa.